Mitambo mikubwa imefungwa kwa uangalifu ili kusambaza umeme, ikifanya kazi kwa ufanisi katika uzalishaji na usambazaji wa nishati kwa matumizi mbalimbali.

Nguzo na nyaya za umeme zilizosimama kwa mpangilio maalumu, ikiwezesha kusambaza umeme kwa maeneo mbalimbali ni sehemu muhimu ya miundombinu ya nishati.

Nguzo na nyaya za umeme zimewekwa kwa uangalifu, zikisambaza nishati kwa usalama na ufanisi, katika maeneo mbalimbali.

Moshi unatoka kwenye mitambo ya umeme inayofanya kazi, ikionyesha shughuli za uzalishaji wa nishati kwa matumizi ya viwanda au majumbani.

Mitambo mikubwa inaendelea kufanya kazi huku moshi ukitoka juu, ikiashiria uzalishaji wa nishati ya umeme kwa matumizi katika maeneo mbalimbali.

Nguzo ya umeme imewekwa alama ya kuashiria hatari. Ikionya watu kuhusu uwepo wa umeme wa mkondo wa juu, kwa ajili ya usalama wa jamii.

Mitambo ya kuzalisha umeme inafanya kazi kwa nguvu, ikigeuza nishati kuwa umeme unaosambazwa kwa matumizi ya majumbani na viwandani, ni kiungo muhimu cha maendeleo ya kisasa.

Nguzo na nyaya za umeme zimesimama imara zikisafirisha nishati ya umeme kwa ajili ya matumizi majumbani, viwandani na maeneo mengine ya huduma.

Watu wanavuka barabara kwa kutumia kivuko cha pundamilia, huku magari yamesimama kwa heshima ya kivuko, ikionyesha utaratibu mzuri wa usalama barabarani chini ya mwanga wa taa za trafiki.

Kibao chekundu, chenye mstari mweupe uliyopita katikati, kinachoonyesha ishara ya marufuku kuingia, kikionyesha kuwa eneo hilo hairuhusiwi kupitisha gari au watu kuelekea upande huo.

Watu wanavuka katika kivuko cha pundamilia huku magari, yakiwa yamesimama kuonyesha uzingatiaji wa alama za barabarani, kwa ajili ya usalama wa watembea kwa miguu.

Mtu anapakia majani yaliyiwekwa kwenye viroba juu ya pikipiki, akijiandaa kuyasafirisha kwa njia rahisi na ya haraka kwa matumizi mbalimbali.

Watu wanaovuka barabara kwa tahadhari, huku magari yakiendelea kwa mwendo wa kawaida, yakionesha shughuli za kila siku za usafiri na usalama barabarani.

Mifuko yenye uchafu, imewekwa kwa ajili ya ukusanyaji na usafirishaji. Ikionyesha hatua za kudhibiti taka na kulinda usafi wa mazingira.

Mifuko yenye uchafu imekusanywa na kupangwa tayari kwa ajili ya kusafirishwa, ikionyesha juhudi za kudumisha usafi wa mazingira.

Uchafu umejaa kwenye kifaa maalumu cha kukusanyia taka ikisubiri kuondolewa, hali hii inaonyesha umuhimu wa ukusanyaji na usafirishaji wa taka kwa wakati ili kulinda mazingira.

Watu wanakusanya uchafu katika kiroba, wakifanya kazi ya usafi na kuondoa taka ili kulinda mazingira.

Watu wawili wanapakia uchafu chini, huku watatu wakiwa juu ya gari maalumu wakipokea na kupanga taka wakitekeleza jukumu la kuweka mazingira safi na salama.

Uchafu umesambaa katika mazingira, ukihitaji ukusanyaji na usafishaji wa haraka ili kulinda afya ya jamii na mazingira kwa ujumla.

Picha ya kontena jeusi, lililowekwa kwa ajili ya kukusanya taka, ikiwa ni sehemu ya juhudi za kudhibiti uchafu na kulinda mazingira.

Kontena limejaa takataka, likiwa sehemu ya mfumo ya ukusanyaji na uhifadhi wa taka kwa ajili ya usafirishaji na utunzaji wa mazingira.

Watu wakikusanya uchafu kwa kutumia viroba. Wakihakikisha mazingira yanakua safi na salama. Zoezi hili ni sehemu ya juhudi za kutunza afya ya jamii, na kupunguza athari za taka kwa mazingira.

Choo kimejengwa kwa matumizi ya jamii, pembeni kuna kifaa maalumu cha kuhifadhi uchafu, kikisaidia kudhibiti taka kwa usafi na kulinda afya ya mazingira.

Sinki za haja ndogo zimewekwa kwaajili ya matumizi ya binadamu, Zikisaidia kudhibiti na kuelekeza maji taka kwa usafi katika mfumo wa usimamizi wa taka za majimaji.

Watu wanashughulika na ukusanyaji wa uchafu, wakichangia katika kuweka mazingira safi na kuthibiti athari za taka katika jamii.

Watu wanatekeleza usafi wa mazingira kwa bidii, wa kikusanya na kuondoa taka, kwa lengo la kuhakikisha maeneo yanabaki safi na salama kwa jamii.

Mipira mikubwa ya maji imewekwa kwa ajili ya kusambaza maji kwa maeneo mbalimbali, ikitoa huduma muhimu ya unyevu kwa matumizi ya binadamu, kilimo au viwandani.

Tenki la maji, limewekwa kwa ajili ya kuhifadhi na kusambaza maji kwa ajili ya matumizi ya jamii, ikiwa sehemu muhimu ya mfumo wa usambazaji wa maji safi.

Gari maalumu la kusambaza maji safi kwa wakazi, ikiwa ni sehemu ya huduma za maji zinazotolewa kwa jamii ili kuhakikisha upatikanaji wa maji katika maeneo yanayohitajika.

Tenki limejengwa kuhifadhi na kusambaza maji kwa ufanisi, ikiwa sehemu muhimu ya mtandao wa huduma za maji katika eneo husika.